Mazingira ni wakati wa mchana, wasichana wawili wanaonekana wakiwa kando ya barabara huku wakiwa na miwani machoni wanaonekana kua kwenye mchezo ya riadha.

Mazingira ni wakati wa mchana. Upande wa kushoto kuna mti mrefu ulio na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Lango kuu la shule lipo kando ya barabara ya lami.

Mwanamke mlemavu aliyekosa miguu yote amesonga mbele huku anatabasamu. Amevalia sweta ambayo imechorwa bendera ya Kenya. Amekalia kiti ya mbao.

Angani kuna mawingu. Upande wa kulia miti iliyojificha ina majani ya kijani. Jengo la shule ya amani imejengwa na kupewa jina ya mheshimiwa Ramadan Kachembe.

Anga ni safi huku jua inawaka kwa ukali sana. Mwanamke mmoja aliye na shati nyekundu akiwa na miwani machoni, anacheza mchezo wa walemavu wa kurusha mkuki. Watoto wawili wanaoonekana wakimwangalia.

Anga ni safi huku jua inawaka, kwa kulia ni sehemu ya watoto ya kucheza iliyokaribia mti mkubwa ulio na matawi ya kijani kibichi, hii inaashiria kua ni mazingira ya shule.

Mwanadada mwenye jezi nchi ya Kenya, anashiriki katika mchezo ya watu walemavu. Uwanja una nyasi ambayo ni ya kijani. Mahali pa wanashabiki kuketi, ni rangi ya bluu.

Lango kuu la shule ambayo ni buluu, imeshikana na kitalu lenye rangi nyeupe kimechorwa kibonzo na maandishi nyeusi. Nje kuna lami, ndani mimea na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibiti.

Wanaspoti wa mchezo wa dondi, wa watu wasiojiweza, wamevalia jezi ya timu ya Kenya, huku wakiwa na glovu za mchezo huo. Kiongozi Mike Sonko ako miongoni mwao.

Jua inawaka kwa ukali sana kusababisha kivuli kuonekana mwanaume mmoja aliye bana mikono ya shati anachota maji kwa duka ilio na bango la shule ya nyeupe na maandishi meusi.

Anga ni safi, madarasa yana paa na ukuta zilizochorwa vitu tofauti kama vile bendera ya Uganda mbele yao kuna mimea, nyasi yaliyo rangi ya kijani.

Jengo la shule linaendelea. Mwanaume mmoja aliye na shati ya bluu, huku akiwa amevaa ngazi. Anaandika michoro nyeusi. Miti ipo kando ya jengo, inayo madirisha.

Jengo la shule ya Nyali ni ya bluu. Ina maghorofa mengi. Mbele yake magari yameegeshwa. Mazingira ni tulivu na safi, hii inaonyesha umuhimu wa shule, na elimu katika jamii.

Mazingira ni wakati wa mchana, angani kuna mawingu. Jua inawaka huku wachezaji wa timu mbili tofauti wanacheza mpira wa walemavu. Mtu mmoja amesimama.

Ufuoni mna mchanga mingi ulio mweupe, anga ni safi, jua inawaka kwa ukali sana. Mbele ya njengo wa shule ya msingi Miche Bora, pikipiki imeegeshwa kwenye kivuli.

Kompyuta na bidhaa zake zote ziko mezani ambayo ni nyeupe. Viti vya plastiki viko pia kwa jumba ambalo lina madirisha, hamna watu wanaotumia bidhaa hizo.

Kwa dawati sita, kila kina kiti chake isipokuwa moja. Sakafu ya darasa ni safi. Upande wa kulia, kabati nyeupe imefunguliwa na ina chupa ndani. Ubaoni kuna rula ya manjano.

Mazingira haya ni ya shule ya msingi ya BEDZIMBA. Watu watatu, wawili upande wa kulia wanaonekana wakizungumza. Mitinya minazi yanaonekana nyuma ya majengo haya ya shule.

Mwanamke mmoja aliye na kofia nyeupe na jezi yenye bendera ya Kenya anatabasamu, huku amebeba bango ya bluu linaloonyesha kuwa atashiriki Ufaransa nyuma yake ana bahari.

Anga ni safi. Mazingira ni wakati wa mchana. Jua linaangaza miale ke husababisha kivuli kuonekana. Jumba lina dirisha ya kijani na mlango wa hudhurungi mbele

Timu mbili yenye jezi ya rangi tofauti moja ni ya kijani nyingine ni nyekundu zinacheza mpira ya watu walio walemavu. Aliye nyoa, aliye na nguo nyekundu anatabasamu akiwa na mpira mguuni.